Haya ni migomba ya ndizi, yanaonekana kuwa ni mengi mno. Huenda zinasafirishwa kuelekea mji nyingine. Mkulima ambaye alipanda ndizi ameweza kupata mazao mengi mno. Mkulima huyo amejipatia mapato kutokana na ukulima wake wa ndizi kwani amepata mazao mengi sana.

Kunaonyesha mkulima ambaye amepanda miti yake kando ya ndizi. Kuna ndizi ambayo inaweza ikaleta manufaa kwa mkulima kwani akipata mazao kutokana na ndizi anaweza kuuza ama kukula anapotumia nyumbani. Miti ambayo ameipanda anaweza akaikata na kuuza io mbao.

Picha hii inaonyesha chombo cha usafirishaji ambayo ni pikipiki. Pikipiki hiyo inasafirisha maziwa kutoka kwa mkulima. Mkulima anapopata mazao shambani ama anapopata maziwa, anasafirisha kutoka nyumbani mwake hadi pahali ambapo wanauzia. Msafirishaji huyo anaonekana kubeba galani nyingi za maziwa.

Picha hii inaonyesha ndizi mingi shambani. Vile vile kuna migomba ambayo imetolewa shambani. Inaonekana kuwa ndizi hiyo ilizaa vizuri na kupata mazao mengi. Inaonekana kuwa ndizi yenye imekomaa na ni kubwa sana. Watu hawa wanaonekana kufurahishwa na mazao ya ndizi hiyo.

Hapa inaonyesha kwa mkulima mkulima amepanda mahindi mkulima huyo anakadhiria hasara kwani mahindi hayo yameshikwa na magonjwa tofauti tofauti kuna ugonjwa ambao umeshika mahindi hilo ambalo linafanya mahindi yote kuharibika ama kuoza na kuharibu mahindi mengine.

Hapa ni shambsni Kwa mkulima mkulima huyu anaeza kupanda ndizi mingi sana shambani lake mkulima huyu amakatana kutumana ndizi yake kwa sitakapozaa ataeza kusiuza soko na kusipatia kaela zakutumia kufanya kazi yake Kila siku ndizi hizi zinaonekana ni mingi sana.

Maeneo haya yana ndizi ambayo yamewekwa juu. Inaonekana kuwa ni sehemu ya kuuziwa ndizi na bidhaa tofauti. Kuna watu wawili ambao wamesimama kando, huenda wanapiga bei ndizi hiyo. Vilevile, nyuma yao kuna watu ambao wanaonekana kusimama, huenda wanafanya biashara tofauti.

hii inaonyesha usafirisaji wa mazao ya wakulima haswa maziwa kutumia piki piki, mkulima nanaonekana kupeana mazimwa kwa huyo ambaye anachukua maziwa nakupeleka katika kituo cha kuuzia maziwa, hawa watu wanaonekana kuwa wanaongeleshana na mwingine kupima maziwa.

Picha hii inaonyesha ndizi nyingi ambazo zimetoka kwa mkulima, ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeiva, zinaonyesha rangi ya manjano, ndizi hii inaonekana kuwa mkulima aliweza kupata pato nyingi kutokana na mazao yake, anaweza kuziuza na kupata pesa nyingi kutokana na mauzo ya ndizi haya.

Kuna mkulima ambaye amevuna ndizi. Ndizi yake, kuna ambaye imeiva na yale mabichi. Mkulima huyu ameshikilia ndizi yake mkononi mwake, inaonyesha kuwa kutakuwa na biashara mahali hapa.

Hii ni picha ya ndizi ambazo zimeiva kwelikweli. Picha hii inaonyesha kuwa mkulima aliweza kupata mapato mazuri kutokana na upanzi wa ndizi zake. Muuzaji anaweza kuuza ndizi yake na kupata pesa naye mkulima anakuja kumuuzia muuzaji ndizi ili akaweze kupata pesa.

Huku ni mahali ambapo ng'ombe na mifugo mengine huja kunywa maji. Inaonekana kuwa ni shamba kumbwa, kuna sehemu yakuchotea maji na kuonekana kuweko na vibuyu viwili vya maji imejengwa ili ngombe huyo asiweze kuchafua maji hayo.

Sehemu hii inaonesha mkulima ambaye anaweza kuangalia mazao yake shambani . Mazao yake ni ya ndizi . Ndizi hizo zimeshika vizuri sana na ni refu sana . Mkulima huyo anaingalia mazao yake na kufurahia kwani amefanyia kazi na kuweza kupata matokeo hayo.

Sehemu hii inaonyesha ng'ombe ambao wamepelekwa kidosho. Kidosho inaweza ikawa huua wadudu ambao wanavamia ng'ombe hawa. Kuna mkulima ambaye anawanyunyizia maji ili kuweza kutoa uchafu miguuni mwao. Mkulima huyu anaonekana kuvalia nguo ambazo zinamkinga kutokana na viini.

Hapa inaonyesha mkulima ambaye ameshikilia mgomba wa ndizi. Ndizi hiyo haijazaa vizuri kwani ameshika ndizi chache mno. Inaonekana kuwa mkulima huyu hajaifanyia Kazi ukulima wake wa ndizi, kwani ungeweza kushika na kupata mazao mengi ila amepata mazao mchache.

Huku inaonyesha kwa mkulima. Mkulima huyu anafuga ng'ombe. Inaonekana kuwa kuna mwenye anamwagilia maji na kuna mwingine anamsugua ng'ombe huyo. Wanamwosha ng'ombe huyo ilikuonekana safi. Kuna tanki ya maji ambayo iko kando yake. Inaonekana kuwa ni sehemu ambayo usafi unazingatiwa.

Picha hii inaonyesha ndizi. Ndizi yenyewe haijashika vizuri. Imeshika mazao machache. Huenda mkulima hakufanyia kazi. Ndizi hii inaonekana kua ni ndogo kulingana na kama ingeshughuliwa vizuri na mkulima. Ndizi yenyewe haitaleta pato nyingi kwani ni ndogo mno.

Inaonyesha ndizi ambayo imevunwa kutoka shambani. Kuna mkulima ambaye ameweza kupata mapato ya ndizi na anaziuza ndizi hizo kwani ni mingi kuliko yanayohitajika nyumbani. Kuna yale ambayo yamepandwa kule kando na kuonekana kuwa mkulima huyu amejifahamisha vyema kutokana na ukulima wa ndizi.

Huku ni mahali ambapo ukulima inafanyika. Kuna ngombe wengi sanaa ambao wamelala mahali hapa. Kuna sehemu ya kunywea maji. Ngombe hawa wanaonekana kupata lishe bora, kwani wanaonekana kua na afya bora. Maziwa ambayo wanatoa vile vile inaonekana kuwa ni ya wingi mno, kwani wanaonekana kuwa ni ngombe ambao wameshiba.

Sehemu hii ni sehemu ya sokoni. Inaonesha Kuna ndizi kadhaa sehemu hii. Kuna ndizi ambayo imeuzwa Hadi ikabakia chache . Kuna nyanya ambaye inauzwa , Kuna vitunguu na Kuna vitu za aina mbalimbali ambazo zinauzwa sehemu hii . Kuna wale ambao watakuja kununua huku wakienda kwako.

Picha hii inaonyesha wanyama ambao wamelala chini. Inaonekana kuwa huenda wamekufa kwani wamelala na inaonekana kuwa hawajalala vizuri. Kuna nyasi kando yake ambayo inaonekana kuwa haijaliwa na ngombe hawa.

Sehemu hii inaonyesha ukulima wa ndizi. Ndizi hiyo haijazaa. Inaonekana kuwa imekuwa kubwa ila haijapata mazao. Ndizi hiyo inaonekana kuwa ilimwagiwa maji na imechungwa kwa njia inayofaa. Kwani ikifika wakati wa uzalishaji itaweza kuzaa na kupata mazao mengi.

Sehemu hii inaonyesha ukulima ya ng'ombe. Ng'ombe hawa ni ng'ombe wenye wana nundu. Kuna mama ambaye anangangana kuwaosha ng'ombe hao ili wawe safi. Mama huyo anaonekana kua anawasugua vizuri ili ng'ombe hao waonekane kua niwa safi na kupendeza mnunuzi.

Hapa ni mahali pa kuuza maziwa inaonekana kuwa kuna yule ambaye anachuchuka maziwa hili yaweze kuondoa vitu ambavyo viliingia ndani ya maziwa, hapa inaonyesha kalani mingi za maziwa ambazo zimeletwa sehemu hii hili wakaweze kuuza.

Mkulima huyu anaonekana kufunukika mgomba wake wa ndizi ambao umezaa ndizi ili isije ikaharibiwa na wanyama waharibifu

Huku Kuna mkulima ambaye anakama ngombe wake ngombe wake wanaonekana ni wa maziwa ngombe hao wamewekewa taki mwenye maskio Yao inaonekana kuwa ngombe hao wanatoa faida kwa mkulima huyo, mkulima naye amevalia nguo ya ukulima.

Inaonyesha ndizi mbili ambazo zimeivaa ndizi hizo zinaonekana kuwa zimeivaa zaidi hadi zikapasuka. Ndizi hizo ni kubwa na ni za kufurahisha macho unapouza ndizi hii unaweza ukajipatia pato unaweza ukapata pesa ambazo unaweza tumia kulipoa karo ama kutumia katika matumizi ya kila siku nyumbani.

Picha hii inaonyesha mazao ya ndizi kuna ndizi ambalo limezaa mgombo mrefu sana wa ndizi inaonekana kuwa mkulima huyu atapata pato nyingi kutokana na ukulima huu wa ndizi kwani iwapo hatapata migomba mirefu mirefu kutokana na mipanzi ya ndizi yake hataweza kupata mihela mingi

Kuna mkulima ambaye amefanikiwa kupata ndizi, yeye amefuna ndizi mingi sana, ndizi hizo zitapelekwa sokoni ili aweze kuuza na kupata pesa ndizi hizo zimeiva kwa wingi kwani anaweza kuchukua sokoni na kujipatia riziki ya kila siku.

Sehemu hii ni ya kupimia maziwa kuonekana vile ilivyo. Wakulima wawili wanasimama hapo kando na kumwaga maziwa hayo kwenye kipimo hicho ili kuweza kubaini iwapo maziwa hayo ni sawa ama sio sawa. Baada ya kupimwa maziwa haya yataweza kuuzwa kwenye hicho kitu cha kutumia kupimia maziwa.

Kuna watu wengi sehemu hii ambao wanaonekana kuwa wamepata mavuno. Kuna mmoja ameshikilia kijiti kwani huenda yeyeye anapigapiga ili waweze kupata fanaka mavuno kutokana na kupigwa. Wameketi chini wengine na wengine kusimama, kwani wote kwani wote wanaangalia wamepata mavuno yepi.

Huku ni ukulima wa ndizi. Inaonyesha ndizi ambayo imeshika kwa kishindo. Ndizi hizo mkulima anaweza akapeleka sokoni ili akaweze kuuzia wanunuzi na wale ambao wanauza bidhaa zao sokoni. Inaonekana kushinda kushika na kukuwa kubwa sanaa. Mkulima huyu anaweza kupata pato zake

Hapa inaonesha nyasi ambayo imewekezwa ilikutumika wakati wa kiangazi. Mkulima anaweza kuhifadhi hivyo iliatumie atakapokua na hitaji ya kutaka kununua nyasi ya kulishia mifugo wake.

Sehemu hii inaonyesha mahali pa kupimiwa maziwa. Kuna yule ambaye anaingisha bomba fulani ndani ya maziwa ili kuithibitisha kama ni maziwa iliyo sawa ama ni maziwa ambayo yametiwa maji. Inaonekana kuna galani nyingi sana ndani ya hilo chumba kwani huenda ni mahali pa kupokea maziwa.

Huku inaonyesha ngo'ombe ambaye anasimama huku akikamuliwa, mkulima anamkamua ng'ombe huyo na inaonekana kuwa ni sehemu ambayo hakuna majani, kwani ni sehemu imekauka, ng'ombe huyo kuonekana hajashiba vizuri.

Sehemu hii inaonyesha mkulima ambaye ameanza ukulima wa ndizi. Mkulima huyu hajaweza kupata mazao kwani ameanza ukulima wake juzi juzi. Inaonyesha haijashika vizuri na vile vile haijakua kubwa. Vile vile inaonekana kuwa ameweka mbolea chini yake ili iweze kukuwa.

Huku kunaonyesha wakulima tofauti ambao wameketi chini kwani wamevalia viatu ambavyo inaweza kuwakinga kutokana na viini tofauti. Kuna wale ambao wanapima kitu kwenye sufuria kule kando juu ya jiko. Inaonyesha kuwa wamechemsha hili kuweza kuona na kubainisha kuna nini.

Sehemu hii inaonyesha ukulima wa ndizi. Kuna ndizi mbili ambayo imeiva na kuna ndizi kando yake ambayo haijaiva. Inaonekana kuwa mkulima huyo amepata mazao mengi kwani ndizi hiyo ni refu sana. Mkunga wenyewe unaonekana kuwa karibu iguze chini ardhini.

Watu hawa wawili wanaonekana kuchuchuka maziwa, inaonekana maziwa hiyo imetoka kwa mkulima, wote wanashughulikia ili waweze kupeleka ndani ili ipimwe. Wanaonekana kuwa na maziwa mingi kwani kuna galani na kuna vibuyu tofauti ambayo iko kando yao, inaonekana kuwa mkulima huyu atapata pesa nyingi kutokana na ukulima wake.

Inaonyesha mkulima ambaye amepata pato kubwa kutokana na ndizi wake. Amepata mgomba mrefu mno kiasi cha mtu. Mnunuaji anapokuja kununua ndizi hiyo anaweza kununu kwa bei ya juu kwani ndizi hiyo inaonekana kuwa ni refu zaidi na ilizaa kwa kishindo.

Sehemu hii ni sehemu ya jikoni inaonekana kuwa mkulima amehifadhi nafaka yake juu ya moto ili isishikwe na wadudu wanaovamia mahindi hiyo. Mkulima huyu amewekeza ili iweze kuwa mbegu atapanda itakapo fikia wakati wa kupanda mimea.

Sehemu hii inaonyesha usafirishaji wa maziwa. Kuna anaye safirisha galani mbili za maziwa kutumia pikipiki yake na kuna lori ambayo inaonyesha kua ina tangi ya kubebea maziwa. Sehemu hii inaonekana kua ni safi kwani maziwa haitaki uchafu katika sehemu ambayo wanalipimia.

Kuna mahindi maeneo hii ambayo yamepandwa kwa laini, inaonekana kuwa mahindi ambayo imemea vizuri na kupata rotuba ifaavyo. Mkulima huyu angetaka kupalilia mahindi yake yaweze kukua na kupata mazao mengi.

Huku inaonyesha watu ambao wanasimama. Inaonekana kuwa watu hao wanafunzwa kutokana na jambo fulani. Kuna mama ambaye anasimama mbele yao huku akiwaonyesha kitu mkononi. Kuna wale ambao wamevalia koti nyeupe pamoja na kofia nyeupe na kuna wale ambao huonekana wanafunza.

Sehemu hii ni ya kidosho inaonekana kuna mkulima ameleta mifugo yake wawili kupigwa dosho ili waweze kuua kupe ambayo inawanyonya damu na kuwaumiza na kuwapa magojwa tafauti tafauti . Mkulima anapopeleka mifugo zake dosho hunufaika.

Huyu ni makulima amabye anakamua ng'ombe yake, ng'ombe huyu anaonekana kuwa na maziwa na mkulima anamkama ili aweze kuuza maziwa hio ama kutumia nyumbani, maziwa hio inaonekana kuwa ni nzuri kwani inatoka kwa ng'ombe ako kwa katika hali safi.

Maeneo hapa panaonekana kuwa ni mahali pa kuwekwa maziwa. Galani tafauti ziko hapo na ni galani kubwa kubwa. Watu wawili wanaonekana kushikilia galani hizo na anamwaga maziwa. Mahali hapo ambapo yanaenda kuhifadhiwa kabla ya kupeanwa ama kuuzwa kwa wanunuzi tafauti ambao wanataka maziwa .

Hii ni utengenezaji wa mafuta kupitia kwa maziwa, unapoweka maziwa yako ukichemsha unatoa mafuta na kisha baadae kuchemsha mafuta hio, hadi iweze kukutolea mafuta ambayo unaweza tumia kupikia. Mafuta hii inatibu magonjwa mingi kwani ni ya kiasili.

Hii ni picha ambayo inaonyesha ndizi, ndizi yenyewe imetoka shambani , mkulima aliweza kupata mazao mengi ya ndizi, mtu huyu ameshikilia ndizi ambayo ametoa maganda yake kuonyesha kuwa ni ndizi ambayo ni mzuri, mtu huyu ameshikilia ndizi kuonyesha vile ambavyo unaweza tengeneza ndizi yako unapotaka kupika.

Mkulima ananyunyuzia dawa ngombe, ngombe huyu huenda ana wadudu ambao wanakula mwili yao, kupe ni mnyama mdudu ambaye anaeza akafyonza damu ya ngombe na kumpa magonjwa tofauti. Mkulima huyu anafanya kazi mzuri ya kumpiga ngombe huyo dawa ili asivamiwe na kupe.

Picha hiii inaonyesha ng'ombe ng'ombe huyu anaonekana kuwa na ugonjwa ambao umemshika.Ng'ombe huyu anaonekana kuwa na vidonda mwilini anaonekana mwenye udhaifu kwani amekonda. Mkulima anapaswa kutembelea kituo cha daktari wa wanyama ili aweze kupata usaidizi kutokana na ugonjwa ambao umemshika ng'ombe huyu.